Katika wodi ya watoto wachanga waliozaliwa kuna daktari alievaa sare pamoja na miwani. Daktari huyu anaingiza mikono ndani ya incubator ili aweze kusaidia mtoto aliye ndani.

Daktari aliyevaa sare ya rangi ya bluu pamoja steteskopu shingoni ,Yumo ndani ya wadi ya watoto wachanga waliozaliwa. Anamfunika mtoto mmoja aliyelala kitandani.

Barabara ina maji mengi ya mafuriko. Maji haya ni machafu . Watu wanne wanatembea katika maji haya, wawili wakiwa wamebeba viatu vyao mikononi. Wawili wanatembea wakienda upande wa mbele na wawili wanarudi nyuma.

Daktari aliyevaa koti ya maabara ya rangi nyeupe, barakoa na miwani yuko katika chumba kubwa iliyo na masanduku ya karatasi makubwa makubwa masanduku haya yana maandishi tofauti tofauti mojawapo ikiwa ni Covax.

Mezani kuna chupa ndogo ya kioo iliyopandikwa Kwa karatasi ya rangi ya nyeupe na rangi ya bluu . Chupa hii I a kifuniko ya rangi ya bluu na kando yake kuna sindano ina maandishi inayosema no chanjo ya measles, mumps na rubella virus.

Kwa kiti ya rangi ya nyeupe na rangi ya kijani kuna, kuna maandishi yanayosema, "MMR2, Measles, Mumps and Rubella Virus Vaccine." Kando yake ni chupa mbili ya chanjo, moja ina kifuniko ya rangi ya bluu, na nyingine ina kifuniko ya rangi ya fedha.

Umati wa watu wengi wanaume pamoja na wanawake. Wamekusanyika kando ya mtaro barabarani. Mtaro huu una miti iliyovunjika pamoja na maji ya mafuriko. Pia kuna mporomoko wa mtaro huu.

Katika ofisi wa daktari wa meno , kuna daktari pamoja na mgonjwa. Mgonjwa amelala kitandani na daktari aliyevaa glovu mikononi pamoja na barakoa, anatumia vifaa vyake kukagua meno ya mgonjwa.

Mwanamke aliyevaa barakoa na shati la ranli ya kijani ameketi kitiini ndani ya ofisi ya hospitali. Mwanamke huyu anadungwa sindano katika mkono wake wa kushoto upande wa juu na muuguzi aliyevaa sare ya rangi ya bluu.

Mwanaume mhudumu wa afya aliyevaa aproni ya rangi ya manjano amebeba katika bega lake, upande wa kulia boxi ya rangi ya bluu. Muguuni amevaa buti za mvua na anatembea katika maji ya mafuriko.

Uwanja mkubwa wa mimea mifupi ya rangi ya kijani, kuna watu wasita waliovaa vifaa vya kujikinga uso na mwili, vifaa hivi na vya rangi ya nyeupe. Mgongoni mwao wamebeba dawa wanayonyunyiza katika mimea hizi.

Mbele ya pakiti ya chanjo ya measles mumps and rubela vaccine chupa tatu za chanjo hii yaliyosimamishwa. Chupa hizi yana mandishi sawa na yana vifuniko vya rangi ya bluu.

Chupa nne za vitamini daa tatu yana maandishi na rangi tofauti tofauti. Tatu Kati ya chupa hizi, ni za rangi nyeupe na moja ni ya rangi ya kahawia. Moja ina maandishi yaliyo katika kijikaratasi ya rangi ya machungwa.

Mwanamke aliyefunika kichwa kwa leso ameketi kitini akiwa amebeba mtoto. Daktari aliyevaa koti ya maabara ya rangi ya nyeupe anadungia dawa katika mkono ya mtoto huyu sehemu ya juu.

Pakiti yenye vidonge ina maandishi cholecalciferol capsules pamoja na idadi yenye vidonge vilivyomo ndani. Pakiti hii ni ya rangi nyeupe na mbele yake ni vidonge vinne.

Ni jengo ndogo la kuchotelea maji ina mabati ya rangi ya bluu, mlolongo wa watu waliokuja kutumia maji wamebeba vibuyu ndogondogo pamoja na mikubwa ya rangi ya nyeusi na rangi ya manjano.

Mezani kuna chupa nane za kioo. Chupa hizi zina vifuniko vya rangi ya manjano. Katika chupa hizi kuna maandishi katika lugha ya kihispania yanayoonyesha ya kwamba ni chanjo. Inaonyesha pia dosi yanayopaswa kuchukuliwa.

Sakafuni kuna chupa mingi makubwa na madogo. Zote ni ya rangi ya nyeupe, ijapo zimebandikwa makaratasi yaliyo na maandishi tofauti tofauti. Ndoo mbili zimewekwa chini, na juu ya ndoo hizo kuna chupa mbili ndogo ndogo.

Mezani kuna chupa ndogo ya chanjo iliandikwa Polio vaccine . Inaonyesha idadi ya chanjo iliyomo ndani. Chupa hili limetengenezwa kwa kioo na ni la rangi ya kahawia. Juu ya meza pia kuna sindano pamoja na stetoscopu ya rangi ya nyekundu.

Ndani ya wodi ya hospitali, kuna mwanake aliye lazwa kitandani. Mdomoni mwake ni kifaa cha kupumua. Mwanaume mmoja amesimama kando yake na daktari mwingine aliyevaa sara anafinyilia mashine.

Mwanamke aliyevaa kitenge pamoja na barakoa amemaliza kudungwa sindano katika mkono wake wa kushoto sehemu ya juu na mwuguzi aliyevaa sare ya buluu pamoja na barakoa.

Mwanamme aliyevaa kofia pamoja na koti ya rangi nyekundu anatanga mashua katika maji ya mafuriko, mashua hii imebeba magodoro pamoja na begi zake.

Mwanamke amevalia barakoa usoni na kufunga shuka kiunoni. Ananawa katika tanki ya maji iliyoandikwa Roto na UNICEF kwa rangi ya bluu. Tanki hii ni ya rangi nyeusi. Kando yake ni mtoto aliyesimama akitazama.

Mwanamuke, amevalia aproni, ya rangi ya buluu, amenyoa nywele, na ameketi katika viti, vilivyo tandikwa kwa vitambaa, mkononi mwake, amebeba mtoto aliye lala, mtoto huyu, amefunikwa kwa kutumia suka.

Watu wengi wamo barabarani, wakiwa wakitazama ajali uliyofanyika, kati ya gari kubwa ya petroli pamoja na lori. Lori hilo, limeangushwa na linawaka moto. Kati ya watu hawa, kuna walioshika video kwa kutumia simu.

Katika hospitali ya watoto kuna daktari mwanamke pamoja na mwanamke aliyebeba mtoto, mtoto huyu anadungwa dawa katika mkono wake wa kushoto. Mwanamke huyu anamsaidia daktari kwa kumshikilia wa mtoto ili dawa idungwe ipasavyo.

Ndani ya chumba chenye vitu vingi vilivyofunikwa kwa kutumia gunia. Kuna watu wawili waliovaa koti ya rangi nyeupe. Watu hawa wamevaa vifaa vya kukinga uso pamoja na barakoa. Wananyunyiza dawa ndani ya chumba hiki.

Nyumba mbili zilizojengwa kwa kutumia mabati pamoja na miti inachomeka kwa moto mkubwa wa rangi ya manjano, nyumba hizi mbili zinaporomoka kutoka kwa mabati.

Ndani ya hema kuna watu watano, mmoja kati yao ni mwanamke aliyevalia shati ya rangi ya nyekundu na amebeba mtoto mkononi ,mwingine amevaa kofia ya rangi ya buluu na anapatia mtoto mwingine chanjo ya kukula ,wengine wawili waliovaa sare ya rangi ya manjano wamesimama kando ya mwanamke aliye na mtoto.

Daktari amebeba mkononi chanjo. Anatumia sindano kutoa chanjo kwenye chupa. Daktari huyu, amevaa sare ya rangi ya buluu, pamoja na bakora usoni.

Katika hospitali kuna watu watano , watatu kati yao ni wahudumu ambao wamevaa sare , wawili waliovaa barakoa na wameketi ni wanaohudumuwa . Mmoja kati ya wahudumiwa ni mwanamke na anadungwa sindano katika mkono wake wa kushoto upande wa juu.

Watu watano waliovaa vifaa vya kinga binafsi wanaweka maiti nyuma ya gari ya rangi ya nyekundu iliyo na nambari EP 1188 wawili kati ya watu hawa wamebeba dawa mgongoni.

Mezani kuna aina tofauti tofauti ya miti shamba, yaliyosiagwa ambayo yako chupani na ambayo hayajasiagwa, pia kuna panga ambayo limewekwa juu ya leso ya rangi buluu, na mwanamke ameketi kando ya meza hilo.

Daktari na mwanamke wako katika chumba kimoja, daktari anatumia mashine ya macho kujaribu kuangalia kama mwanamke huyu anaweza kuwa ako na shida ya macho, na pia kuangalia na kutafuta suluhu ya shida yake ya macho.

Chupa mbili ya chanjo ya measles, mumps na rubella virus ambavyo viko na vifuniko vya rangi ya buluu pamoja na maelezo kuhusu kampuni iliyotengeneza ambayo ni MERC and CO INC. Pia inaonyesha mahali ambapo kampuni hiyo inapatikana.

Mkono mmoja uliovaa glovu ya rangi ya kijani, imebeba chupa moja ya chanjo ya M-M-R, yaani Measles, Mumps and Rumbela . Chupa hili linaonyesha dosi, na pia kuna shindano kando ya chupa hilo.

Mwanaume aliyevaa kiislamu yuko katika chumba cha eksirei pamoja na daktari aliyevaa sare. Mwanaume huyu anaelekea kuingizwa katika kifaa cha eksirei ili kutibiwa.

Mtoto mdogo aliyevaa shati ya rangi ya nyeusi na manjano , ameshikiliwa mkono wa kulia na mikono iliyovaa glovu . Anadungwa shindano katika upande wa juu wa mkono wake wa kulia.

Mfanyakazi wa kiafya aliyevaa barakoa pamoja na sare ya bulu iliyoandikwa UNICEF, andunga dawa katika mkono wa kushoto upande wa juu wa mwanamme aliyevaa kimaasai, mwanamme huyu amevalia barakoa.

Kuna watu wengi wanaohudumiwa wote wamevaa barakoa usoni . Mmoja wao amevaa barakoa ya rangi ya nyeusi . Wamevalia nguo za baridi na mwanamke mmoja aliyebeba mkoba katika mkono wake wa kulia anahudumiwa na mwanaume aliyeketi kitini.

Maji mengi machafu ya mafuriko yamejaa barabarani. Mwanaume mmoja anaendesha pikipiki ndani ya maji haya ya mafuriko akiwa anasukumiwa pikipiki na mwanaume mmoja. Katika pikipiki, amebeba vibuyu vya rangi ya manjano.

Uwanjani kuna wazima moto wawili waliobeba vifaa vya kuzima moto wanajaribu kuzima moto mkubwa ambao unawaka nyasini. Wamevalia vifaa vya kujikinga pamoja na kofia.

Ndani ya ofisi ya daktari kuna daktari mwanamke aliyevaa miwani amevalia pia koti ya maabara . Mkononi mwake amevalia glovu, anatabasamu akiwa anatumia mashine ya macho kukagua macho ya mgonjwa.

Mwanaume aliyevaa koti ya rangi ya kahawa ameketi. Anafanyiwa huduma ya masikio na waudumu wawili waliovaa nguo za rangi ya buluu. Nyuma yao kuna mapazia ya rangi ya buluu pamoja na rangi nyeupe.

Wafanyikazi wa afya wanawake pamoja na wanaume wamevaa sare ya rangi ya bulu iliyo na beji mikononi wamebeba bendera ya kenya pia wako na mikoba ya rangi nyekundu mmoja wao anaonekana kuwaongelesha.

Mwanamke aliyevaa kimasaai anadungwa sindano katika mkono wake wa kushoto upande wa juu ,anadungwa na muuguzi aliyevaa sare iliyo na maandishi nyuma sare hiyo ni ya rangi ya manjano.

Ndani ya chumba cha daktari, kuna watu watatu, mmoja wao akiwa ni mwanamke, aliyelazwa kitandani, daktari mmoja, amevaa miwani, na amevaa barakoa, anatumia, kifaa, cha meno, kukagua, meno ya mgonjwa, daktari mwingine, ameshika kifaa cha kuangalilia mdomo.

Daktari amevaa koti la mahabara na shingoni mwake kuna miwani. Katika mkono wake wa kulia amebeba shindano ya dawa. Na amemaliza kumdunga mtoto aliyevaa kitenge, katika mkono wake wa kushoto upande wa juu.

Chupa na dawa lenye kifuniko ya rangi ya nyeusi. Lina maandishi yanayosema easy iron . Ndani yake ni vidonge vya dawa ambazo ni za rangi ya nyeupe. Chupa hilo limeandikwa kwa maandishi ya kijani.

Chupa la chanjo ya measles, mumps, rubela lina kifuniko yarangi ya manjano. Kando ya chupa hilo kuna sindano ya kutumia kudungia chanjo hio.

Ndani ya wodi ya watoto, kuna viangulio vya watoto wachanga mbili ambavyo vina watoto ndani. Mtoto mmoja amesimama kando ya kiangulio kimoja anatazamia kuutumia kioo watoto waliomo ndani.

Katika chumba cha upasuaji, kuna madaktari watatu. Wote wamevaa kifaa cha kufunika kichwa, pamoja na barakoa. Pia wamevaa mikononi glovu na wako katika shughuli ya kupasua mgonjwa.

Chupa la dawa ya rangi ya nyeupe ,kimepandikwa karatasi ya rangi ya kijani na manjano ambayo Yana maandishi capsules pamoja na jinsi dawa inafaa kumezwa. Mbele ya chupa hiyo kuna vidonge ya rangi ya nyekundu.

Ndani ya chumba cha daktari wa meno kuna watu watatu wawili kati yao ni madaktari na mmoja ni mgonjwa aliyelala katika kitanda, daktari mmoja aliyevaa barakoa na glovu anamhudumia mgonjwa huyo kutumia mashine ya meno.

Mwanamke aliyevaa sare ya rangi ya njano. Amebeba katika mkono wake wa kulia shindano iliyo na dawa. Kando yake ni mwanamke aliyebeba mtoto pia amevaa sharti ya rangi ya nyekundu.

Mwanamume aliyevaa shati la rangi ya buluu ameinua mkono wake wa kushoto akiwa amepanua mdomo kuonyesha kushangilia. Kando yake ni cheti iliyoandikwa water steps . Nyuma ni tenki za rangi ya nyeusi ambazo ni kubwakubwa.

Katika maji ya mafuriko kuna mwanaume mmoja anayesukuma pikipiki lake la rangi ya buluu pia kuna mwingine anayeendesha tuktuk na ndani amebeba mtu aliyeshikilia simu ,kuna gari ya rangi ya nyeupe ambalo pia lianaendeshwa katika maji haya ya mafuriko.

Daktari mwanmke amevalia koti la mahabala. Usoni ana miwani ya barakoa ya rangi ya buluu. Mkononi mwake kuna chupa ya chanjo na anatumia sindano kutoa chanjo katika chupa hilo.

Wanaume wawili wako ndani ya wodi. Mmoja amelala kitandani mwake na mwingine ameketi akiwa ameshikilia kichwa. Kando yao ni bisheni ya rangi ya buluu pamoja na meza mawili yaliyo na mahitaji yao.

Juu ya meza ya plastiki yenye rangi ya nyekundu, kuna vifaa mingi tofautitofauti kama vile vyupa ndogondogo ya rangi ya nyeupe sabuni iliyo ndani ya chupa, vikombe, na kando ya meza hiyo kuna stuli ya plastiki pamoja na sanduku ya rangi ya nyeusi.

Maji mengi machafu ya mafuriko yamesimama kando ya nyumba moja yenye mabati ambayo ni ya rangi ya bulu na rangi ya kijani, wanawake wawili wantumia kijiti kujaribu kupita ndani ya maji hayo.

Mwanamke aliyevaa aproni ya rangi ya nyeupe amebeba mkononi chupa mbili za dawa za rangi ya nyeupe amekalia kiti cha rangi ya bluu na kiti chenyewe ni ya plastiki.

Mezani kuna madawa na chanjo mengi. Moja kati ya chanjo hizi ni ya measles, rubella na mumps iliyo na kifuniko ya rangi ya kijani. Kando yake kuna sindano inayotumika kudunga dawa hili.

Mwanamke anamwaga sabuni mkononi mwa mtoto, wote wamevaa barakoa, wamesimama kando ya tenki ya maji iliyoandikwa Unicef na pia imeandikwa roto.

Mkono uliovaa glavu ya rangi ya nyeupe kimebeba chupa ya chanjo iliyo na kifuniko ya rangi ya fedha. Mikononi pia, kuna shindano, ya kutumia, kudungia dawa hilo. Dawa hilo lina powder ya rangi ya nyeupe ndani.

Mama aliyevaa barakoa amebeba mtoto anayepewa chanjo na daktari aliyevaa kifaa cha kukinga uso pamoja na barakoa, daktari huyu pamoja na wenzake walio nyuma yake wamevaa sare inayoonyesha ya kwamba wao ni wafanyikazi wa afya.

Umati wa watu unatazama moto mkubwa unaochoma sehemu ya mbele. Wanatembea wakielekea upande huo moto. Moto huu ni mkubwa na unatoa moshi ya rangi ya nyeusi.

Watoto wamo o katika wodi yao iliyo na vitanda vinne pamoja na neti nne, mmoja wao anaongeleshwa na mwanamke pamoja na mwanaume mmoja aliyevaa miwani, nyuma yao pia kuna mwanamke mmoja.

Kuna mlolongo wa watu wanaopewa vifaa vya unafuu, mwisho wa mlolongo huu kuna mwanamke aliyevaa kimaasai, kando ya mlolongo huu kuna vibuyu vya maji na mbele kuna gari iliyobeba vifaa.

Ndani ya ofisi ya daktari na daktari mmoja aliyevalia sare na stetoskopu shingoni, mfukoni mwake kuna simu na usoni amevalia barakoa ya rangi nyeupe amevaa miwani na anashikilia mtoto kwa kumkagua, mamake mtoto amesimama kando ya daktari.

Katika ofisi la daktari kuna daktari mwanaume pamoja mgonjwa mwanamke, daktari huyu amevalia koti ya maabara na miwani usoni ameshikilia mkono ya mgonjwa na anazungumza na yeye.

Mwanamke aliyevaa kiislamu yuko katika sehemu ya ukame. Miti imekauka katika ardhi kuna mizoga miingi ya wanyama, nyuma ya mwanamke huyu kuna mti iliyoanguka.

Wanawake watatu wamebeba masanduku ya karatasi mkononi ,masanduku haya ni ya rangi ya nyekundu pia wamebeba vifaa vya rangi ya nyeupe na wamevaa koti ya maabara.

Mtu mmoja yumo chumbani, mtu huyu amevalia kifaa cha kujichunga mwili cha rangi ya nyeupe. Mkononi amevalia glovu, usoni amevalia barakoa ya kujikinga na gesi. Ananyunyuza dawa katika sehemu ya ukuta ya chumba hiki.

Ndani ya chumba cha daktari kuna madaktari wanawake wawili pamoja na mgonjwa aliye lala kitandani, madaktari hawa wana kagua mdomo wa mgonjwa, wote wamevalia barakoa pamoja na vifaa vya kukinga uso na nywele.

Ndani ya maji machafu ya mafuriko kuna watu wawili, mmoja ni mwanaume, na mwingine ni mwanamke, mwanamke huyu anaonekana kutafuta kitu, nyumba zilizo poromoshwa na maji haya ni ya mjengo ii ya mabati pamoja na miti, juu ya nyumba moja kuna viti vya plastiki pamoja na vibuyu vya maji.

Mlolongo wa watu waliovaa barakoa wengine wakiwa wameketi wanapewa huduma wa afya na afisa wa afya, moja anaoneka kudungwa dawa katika mkono wake wa kushoto.

Mwanamume amevalia sare ya kukinga mwili ya rangi ya bluu, amevaa glovu mkononi, na usoni amevaa barakoa ya kujikinga na gesi. Usoni amevaa miwani ya kuchunga uso, na mkononi amebeba vibuyu viwili yaliyo na alama ya kuashiria ya kwamba ni vitu hatari.

Ndani ya chumba cha daktari kuna mwanamke , daktari na mtoto. Daktari huyu amevalia sare ya rangi ya bluu, anatabasamu akipatia mtoto dawa mdomoni. Mwanamke huyu ameshikilia simu akitazama mtoto wake.

Mwanamme amevaa glavu mkononi amevaa miwani pamoja na koti ya maabara. Mbele yake ni mashine ya maabara, pamoja na chupa ya kuwekelea damu anaandika kitu kitabuni.

Katika maji machafu ya mafuriko kuna mashua tatu ambayo yamebeba watu, wengi wa hao watu wamevaa nguo ya rangi ya nyekundu, wengine ni watoto, wengine ni watu wazima, pia kuna manyumba yaliyotengenezwa kwa kutumia nyasi.

Pakiti mbili ya rangi ya fedha, ina vidonge vikubwa vyenye shepu ya mduara. Vidonge hivi ni virangi ya kijani, na vina maandishi yanayosema Ibuprofen.

Mbele ya pakiti ya dawa iliyoandikwa kuwa azithromyoin tablets kuna vidonge vitatu vya rangi ya nyeupe pakiti hili linamaandishi yanayoonyesha jinsi dawa hili linapaswa kutumiwa pamoja na kampuni iliyoitengeneza.

Mezani kuna chupa nane ya chanjo pamoja na shindano. Chupa tatu kati ya hizi niza rangi ya nyeupe nanikubwa kushinda zingine. Chupa zingine zilizondogo kiasi zinavifuniko za rangi ya fedha nazimetengenezwa kwa kioo. Moja imeandikwa Yellow Fever Vaccine .

Ndani kuna watu wawili waliovalia kifaa cha kukinga mwili ambacho ni cha rangi ya nyeupe. Amevalia glovu mkononi, amefunika mguu kwa neti. Mgongoni amebeba kifaa cha bluu . Mmoja wao ananyunyiza dawa katika sakafu.

Chupa tatu ya aina na rangi tofauti japo yote ni ya vitamini D3 moja ina kifuniko ya rangi ya nyeusi na imetengenezwa kwa kioo ingine ni ya rangi nyeupe na ingine ni ya rangi nyeupe na chungwa .

Mwanamke aliyevaa nguo ya hospitali yumo ndani ya NBO yaani new born unit mkononi mwake amebeba mtoto mchanga aliyertoka kuzaliwa kando yake ni vitanda vya watoto wachanga.